Watu wawili wamesimama. Wanaonekana wakitembea pamoja na kuonekana wakizungumza na kubadilisha mawazo. Mwanamke amevaa joho la mahakamani au la kitaaluma lenye rangi nyeusi na mistari miekundu na shingo nyeupe yenye marindamarinda. Ana miwani na anaonekana kutabasamu. Mwanaume amevaa suti ya rangi ya samawati iliyokolea, shati jeupe na tai nyekundu. Anaonekana akitazama saa yake mkononi au labda akiangalia kitu kingine mkononi mwake huku akiwa karibu na watu wawili wanaonekana katika mazingira rasmi.

Hili ni kundi la watu ambao wamebeba mabango ya samawati, miongoni mwao kuna mmoja katikati amebeba mabango mawili, ambayo yameandikwa neno PNU na maneno kazi iendelee, huenda ni kundi la kisiasa fulani ambalo linataka kazi iendelee.

Hapa kuna boksi yenye rangi ya kahawa, ndani ya boksi hiyo kumejaa pasipoti zenye rangi ya bluu, huku ni mingi sana. Zinaonyesha kuwa , idadi ya watu waliochukua pasipoti kutokana na usafiri kuelekea nchi nyingine.

Watu watatau katikati ni jaji mkuu Martha Koome akiwa amepepa bibilia kuonyesha ishara kiapo akiwa, kwenye jukuwa ambalo imeandikwa kwa jamuhuri ya Kenya. Kwenye upande wa kushoto kuna mwanaume ambaye amevaa tai na anaheshima, Kulia kuna mwanamke pia, kuna pendera ya Kenya kwenye nyuma ya watu hao, zilizo simama wima zikizitiza kuwa tukio hili linafanyika njini Kenya.

Huu ni umati wa watu, wanawake kwa wanaume, ambao wako kwenye uwanja wa michezo labda wakitazama mchezo au tukio fulani. Wengi wao wanaonekana wamekusanya kwenye majukwaa ya uwanja, wakiwa wamesimama katika viwango tofauti. Pia kuna bendera ya Kenya, wengine wakiwa wamevalia shati nyeupe.

Hapa ni ndani ya ofisi ya Huduma Kenya kutokana na nembo iliyopo, upande wa kushoto wa ofisi hii kuna mwanamke mmoja ameketi akitazama kompyuta huku wengine wanaume watatu wakiwa wamesimama mbele yake, wakitabasamu kuonyesha ushirikiano na urafiki katika ofisi hii, pia kuna maandishi yanayoonyesha kuwa transforming public service delivery .

Hili ni kundi la watu wakiwemo maafisa wa serikali na viongozi wa mahakamu wakisalimiana na kuzungumza na rais William Ruto. Watu watatu upande wa kulia wa picha wamevaa majoho mekundu na kola nyeupe au marangi ya dhahabu. Mavazi haya yanaashiria kuwa wao ni majaji au maafisa wakuu wa mahakamani.

Hii ni nembo yenye mandhari nyeusi na maandishi mekundu. Inaonekana kuwa nembo ya shirika, chama ama kampeni fulani. Nembo hii ina mchanganyiko wa rangi mbili, nyekundu na nyeusi. Mandhari ya picha yote ni nyeusi na vipengele vyote muhimu vya nembo viko katikati vya rangi nyekundu. Sehemu ya juu ya nembo hii ina duara jekundu na ndani ya duara hilo kuna maandishi meusi.

Hili ni jalada ambalo kwenye upande wake wa kushoto, kuna rangi ya manjano iliyo na watu wawili upande zote mbili na kati yao kuna mmoja. Pia kuna mshale unaoonyesha suluhisho, mbele yake kuna maandishi usuluhisho unaofanywa na mahakama nchini Kenya. Kando yake upande wa kulia, kuna godoro la hakimu na vitabu vya sheria au faili nyuma yake.

Huyu ni mwanamke na mwanaume wakiwa wamejishughulisha na shughuli ya sarakasi, labda usajili, utoaji wa huduma au uhakiki wa nyaraka. Mwanaume amekaa upande wa kulia wa meza amevaa shati nyeupe la pamba huku vitambulisho vyake vina nembo ya huduma na nyinginezo zikionyesha anaeza kuwa mfanyikazi wa Huduma Center au taasisi nyingine ya umma au kibinafsi.

Hapa ni ndani ya kituo cha huduma nchini Kenya kutokana na bango lenye nembo Huduma na Uwezo Fund Service. Kuna kaunti kadhaa ya huduma zilizopangwa kwa mstari na kila kaunta ina wafanyikazi wanaohudumia wateja, huku wateja wengine wakionekana wakingoja na wakihudumiwa , ukuta ni nyeupe na kuna fremi ya dari, kwa jumla inaonyesha mazingira ya ofisini yenye shughuli nyingi ya kutoa huduma kwa umma.

Hili ni kundi la mashabiki wa michezo wengi wao wakiwa wamevaa jezi ya rangi ya njano na nyeusi zenye nembo ya Tusker. Wanaonekana wakiwa katika uwanja au ukumbi wa michezo wakishangilia kwa shauku.

Huu ni mchezo wa mpira ya mikono wa wanawake ambapo wachezaji watatu wa kike wanashirikiana kikamilifu. Kuna mmoja amevalia jezi jeupe. Ameshika mpira mweusi akijaribu kurusha au kuupitisha. Wachezaji wengine ambao wamevalia blue wanajaribu kumshika ili asipitishe mpira. Mandhari inaonekana ni mchana na ni kwenye uwanja huku kukiwa na watazamaji au mashabiki wakiangalia.

Huu ni ujumbe wa kisiasa au kijamii inayoaangzia mwanamke mmoja anayeonekana kama kiongozi au mtu mashuhuri. Ujumbe mkuu juu ya kushota kuna nukuu kubwa, "NINASIMAMA NA AMANI. "Chini yake kuna jina Mheshimiwa Rachel Shebesh , hii inaonyesha yeye ndiye anayetoa kauli hiyo na labda yeye ndiye anayepigiwa kampeni au kutangaza. Chini yake kuna maneno MAMA NAI, JENGA NAI.

Hiki ni kituo cha Huduma kwa wateja inchini Kenya, kinatoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi. Kituo kinaonekana kikiwa kikubwa na kimepangwa, kuna safu za counter za huduma, kila moja ikiwa na nambari yake, na bango linaloonyesha huduma zinazotolewa mbalimbali.

Hili ni kundi la watu wanaume na wanawake. Wengi wao wakiwa wamevaa nguo za blue zinazofanana. Inaonekana ni kama tukio la adhara au mkutano au shera ambapo watu wengi wamekusanyika. Wamevalia nguo ambazo na kofia za blue zenye nembo au maandishi yasiyosomeka vizuri. Watu wengi wameinua yao juu na baadhi yao wakiashiria kuwa ishara fulani. Mazingira kamili hayajaonekana. Inaonekana kama wako ndani ya ukumbi au eneo kubwa lililofunikwa.

Hapa ni nje ya ofisi ya uhamaji wa kutoka nchi moja hadi nyingine. Kuna mwanaume mmoja anayeonekana kuwa kiongozi anayewapa mawaidha hawa wasafirishaji namna ya kujikinga jinsi ya ugonjwa fulani kwa kuwa wengi wao wamevalia barakoa mdomoni wakiwa wanaskiza kwa umakini.

Kuna mwanamume na mwanamke ambao wamesimama kwenye jukwaa wakiwa na microphone . Inaonekana ni rais wa nchi ya Kenya, Bwana William Ruto na mkewe, akiwa amebeba Bibilia mkononi, ikionekana alikuwa anakabidhiwa mamlaka, huku kukiwa na microphone mbele yake.

Mandhari hapa yanaonekana kuwa nje ya korti au ndani ya korti huku kukiwa na mawakili watatu, mmoja wao akionekana ni wakili mkuu wakiwa katika mazungumzo na aliyekuwa rais wa Kenya Bwana Uhuru Mwigai Kenyatta, huku mwanamke akiwa anaskiza kwa umakini zaidi hapa.

Hapa ni kituo cha huduma kinachoonekana ni huduma ya Kenya kutokana na nembo iliyowekwa mkono wa kulia. Kuna mwanamke kwenye kaunta ambaye amevalia sare nyeupe na nyekundu akiwaongelesha kundi la wanaume. Mwanaume mmoja amevalia suti huku wengine wakiwa na mashati meupe kuashiria kuwa pia ni sare wakimsikiza.

Hapa kuna barabara na kando yake kuna mtaro ambao umejaa takataka. Kwenye barabara kuna watu ambao wanapita kando. Ndani ya barabara kuna gari ambazo zinapita huku, zingine zikipanda zingine zikiteremka. Kuna watu wengine pia wanapita kando ya barabara hio.

Huu ni mchezo wa soka uwanjani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishindania mpira hewani huku wakiwa wameruka juu. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyekundu yenye nambari kumi na sita mgongoni na nembo ya KDA anaonekana akijaribu kuupiga mpira kwa kichwa. Mpira uko juu kidogo ya kichwa chake.

Hili ni dawati la habari, ambalo linaonekana kua sehemu ya kituo cha huduma za umma nchini Kenya labda Huduma Center. Dawati lenyewe ni jeupe kwa mbele na lina sehemu ya juu yenye rangi ya kahawia. Juu yake pameandikwa information desk kwa herufi kubwa za kijani.

Huu ni mchezo wa mpira wa vikapu, kuna wachezaji wanawake, mmoja akiwa amevalia sare ya bluu, ambaye anaonekana kudiboni mpira, wengine wakifuata wenye sare nyeupe, nyuma yao kuna watazamaji au watu wanaokuja kutazama, huku sakafu nchini ikiwa bluu na vigae vya kahawia.

Hili ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya bluu wakikusanyika karibu na mwanasiasa anayezungumziwa kwenye jukwaa. Inaonekana ni mkutano wa kisiasa au kampeni nchini Kenya kutokana na bango ililoandikwa Kalonzo. Mwanaume anayezungumzakatikati ya picha ni Kalonzo Musyoka, mwanasiasa maarufu wa Kenya na kiongozi wa chama cha Wiper Democratic.

Hii ni ofisi ya huduma kwa wateja labda katika tahasisi ya kifedha kampuni ya simu au kituo cha huduma za umma nchini. Inaonekana kana kwamba kuna counter au eneo huduma ambapo wateja wanahudumiwa. Kuna madawati au counter kadhaa zilizotenganishwa na vigawanyiko vya kioo au vya uwazi. Inaonyesha kuwa pia kuna mwanamke anayetumia kompyuta na simu labda akimhudumia mteja au akifanya kazi zake za ofisini.

Huyu ni mwanamke ambaye amevalia nguo yenye rangi nyekundu huku kwenye mkono wake wa kushoto kuna maandishi ambayo yameandikwa anasimama kwa amani kwenye jina Rachel Shebesh. Chini yake kuna mchoro mwekundu na yenye ndani yake kuna alama ya nyeusi huku imeandikwa Mama Nai Jenga Naye kwenye tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili kumi na saba.

Hii ni ofisini kwenye Huduma Kenya ambayo inatoa huduma kwa wateja mbalimbali. Kuna mwanamke aliyevalia sare nyeupe na nyekundu ambaye anaangalia kwenye kompyuta huku akionekana akimhudumia afisa ambaye amevaa sare kuonekana kuwa ni chifu ama afisa huku kuna mwingine ambaye anasubiria huku wahudumu wengine wakitazama.

Kuna mwanamke ambaye anahudumiwa kwenye kaunta ya huduma, labda katika benki, ofisi ya serikali au taasisi nyingine ya huduma. Mteja mwanamke aliye na rasta ndefu ameketi kwenye kiti chekundu kinachofanana ofisa, anampa mgongo mpiga picha lakini anaonekana akishiriki na mhudumu. Mhudumu amevalia shati jeupe, naye anaonekana kuvalia nguo nyekundu, anamtazama kwa tabasamu akionyesha huduma ya kirafiki.

Kundi la wanawake wanne ambao wamevalia shati nyeupe na zenye maandishi ya kijani kibichi, wawili wao wakiwa wamevalia shati ambazo zimeandikwa Gor Mahia, kuonyesha kuwa ni mashabiki wa soka au kundi fulani, mwingine wao akiwa amevalia shati lililoandikwa regea tuzo, inaonekana wazi kabisa kuwa ni mashabiki wa soka.

Hawa ni wachezaji wawili ambao ni wanawake ambao wanaonekana wakicheza voliboli. Wanaonekana wamevaa jezi tofauti. Mmoja amevalia jezi yenye rangi ya kijani na michoro nyeupe . Mwengine amevalia jezi nyeupe na michoro miekundu huku kando yao watu kuna wameketi wakiwatazama ambao wamekalia kwenye viti na barakoa usoni mwao.

Shughuli inayofanyika nje labda chini ya hema ambapo huduma fulani za kielektroniki zinatolewa. Kuna mwanamume ambaye ameketi wazi juu ya meza. Kuna nyaraka au fomu za vifaa vingi vya ofisini. Anaonekana akihudumia watu au akifanya usajili fulani. Ukuta ndogo inaonyesha skirini yenye menu au fomu ya kuingiza data . Kuna pia wanaume wengine ambao wamepanga foleni.

Hii ni eneo ya huduma Kenya kutokana na nembo inayoonekana wazi. Kuna wateja ambao wameketi huku wakisubiri kuhudumiwa. Kuna kaunta mbali mbali ambazo zina kompyuta zikiwa na wahudumu ambao wanatumia kompyuta huku kukiwa na nembo zinazo onyesha huduma tofauti tofauti zinazo peanwa.

Hii ni risiti ya malipo ya huduma za pasipoti, kutoka idara ya uhamiaji na huduma za uraia ya Kenya. Risiti hii inaonyesha maelezo ya malipo, miadi na maelezo ya mawasiliano. Imewekwa wazi katikati, ikidhibitisha kuwa malipo yamefanyika.

Hili ni kundi la watu ambao ni wengi ambao ni mchanganyiko wa wanawake na wanaume, vijana vidogo na wazee. Wanaonekana kuwa wakishangilia aidha kuna mchezo unaoendelea. Wote wamevaa nguo. Kuna wale ambao wamevaa nguo za Kenya huku wengine wamevaa nguo tofautitofauti.

Taswira ni wazi kuwa hapa ni ofisini penye panapeana huduma za umma. Kuna watu walioketi, wengi wakiwa wanawake pamoja na wanaume. Mwanamke mmoja amemshika mtoto wake mkononi. Pia kuna wengine ambao wamesimama. Mbele yao kando kiasi kuna mwanamke aliyevalia sare nyeusi na maandishi meupe. Pia kwenye ukuta wa jengo hili kuna maandishi death and birth certificate .

Hawa ni wanawake wa mpira wa vikapu wamevalia jezi zenye rangi ya bluu na nyeupe wakiwa katika benchi la wachezaji wa akiba au eneo la mapumziko karibu na uwanja wa michezo. Nyuma yao kuna viti ambavyo kumekalia wanaume ambao wanaonekana ni kuwa ni makocha ama wafanyikazi wenye klabu hii.

Hii ni maandhari ya huduma ambapo wateja wengi wanaonekana kungonja. Wengi wao wakionekana kutazama nyuma au kumtazama mwanamke aliyevaa shati jekundu. Kando kushoto kuna mwanamume ambaye amevalia sare ya polisi akionekana kuwa afisa wa polisi ambaye ana mtutu wa bunduki.

Hili ni tukio la kirasmi linalofanyika au shughuli ya kijamii au maonyesho ambapo kuna watu waliovalia fulana za njano zisizo na mikono zenye nembo na maandishi fulani wakionekana kuzungumza na wanaume au mteja ambaye anaonekana kuwa ni mteja aliyevalia shati nyekundu. Kutokana na barakoa inaweza pia kuashiria kuwa shughuli hii ilifanyika wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa COVID.

Hili ni kundi kubwa la watu, waliovaa mavazi ya Kenya. Wanashangilia kwa furaha, wakiwa wameinua mikono yao juu, wengine wao wakiwa wameinua bendera ya Kenya. Tukio hili linaonyesha kuwa ni aina ya mchezo, au ni sherehe kubwa wanayoshangilia.

Hili ni rundo la takataka, ambalo lina vitu tofauti ikiwemo mifuko ya plastiki, chupa, mabaki ya chakula na vitu vinginevyo. Nyuma ya takataka kuna sehemu ya ardhi kavu, labda udongo au mchanga na sehemu ya barabara au njia isiyo na lami inaonekana juu.

Tukio hili ni la rasmi ambapo watu wawili muhimu wanabadilishana kitu ambayo ni Rais wa nchi ya Kenya Bwana William Ruto pamoja na jaji mkuu Martha Koome. Kuna uwezekano mkubwa ni hati au cheti na wote wanaonekana kutabasamu kuashiria furaha au mafanikio.

Hawa ni wanariadha kadhaa wakikimbia kwa kasi kwenye wimbo wa riadha. Labda wakati wa mashindano ya mbio fupi. Kuna wanariadha sita wanaoonekana wazi wakiwa wamevalia sare tofauti za michezo. Wanariadha hawa wako katika hatua tofauti za kukimbia wakionyesha nguvu na umakini. Wimbo wa riadha una rangi ya kahawia, machungwa na mstari nyeupe .Nyuma ya wanariadha kuna vitu za watazamaji zilizojaa watu wakifuatilia kwa makini mashindano haya.

Huyu ni afisa wa uhamiaji akitoa huduma katika kaunda ya maombi ya pasipoti. ambayo inawashiria ofisi ya idara ya uhamiaji na pasipoti anaonekana mgongoni amevaa suti nyeusi na kofia nyeusi. akiwa anahudimiwa na wateja huyu ndie anawakilisha iyo idara.

Hapa ni kiwandani ambapo kunaonekana kuna mchezo wa kandanda ambapo kuna timu mbili, moja imevalia jezi yenye rangi ya kijani ingine yenye rangi nyeupe na mistari ya buluu, huku wanaonekana wakishindana. Kando yao kuna watu wanaoshangilia team ambao utaweza kushinda kwenye mchezo huu.

Hawa ni watu wawili ambao mmoja ni mwanamke mwingine ni mwanaume. Mwanamke amevalia nguo ya kitenge huku nywele yake imelalishwa chini. Wa pili ni mwanaume ambaye aliyekuwa rais wa kitambo Uhuru Muigai Kenyatta. Kando yao kuna mwanaume ambaye amevalia kofia nyeusi na shati nyeupe, huku ako na miwani shingoni mwake.

Hiki ni kituo cha huduma za umma chenye shughuli nyingi, labda kituo cha Huduma Center nchini Kenya ambapo wananchi wanahudumiwa, huku baadhi ya maafisa wakisimamia au kutembelea kituo. Kuna idadi kubwa ya watu ndani ya kituo, wengine wakiwa wamekaa wakingoja kuhudumiwa na wengine wakiwa wamesimama kwenye kaunta za huduma.

Hili ni jengo lina rangi ya njano na paa nyekundu. Jengo hili ni ofisi ya uhamiaji au inahusishwa na maneno ya pasipoti. Kuna wanaume kadhaa wamesimama mbele wa mlango wa jengo moja wao amevaa sare ya kijeshi au ya kitengo cha usalama amevaa suti ya bluu inaonekana kuwa kuna shughuli au tukio linaloendelea mbele ya ofisi hio. Kwenye dirisha la jengo kuna bango linaloonyesha working hours ambapo inaonekana kama saa ya kazi zimeorodeshwa ingawa hazionekani wazi.

Hili ni tukio kubwa rasmi au la kibiashara au kiserikali nchini Kenya. Labda uzinduzi, mkutano au uwasilishaji wa ripoti au mradi. Kuna kundi la watu waliovalia rasmi wengi wakiwa wataaluma. Kuna wanawake waili na mwanaume mmoja ambao wanaonekana kuwa watu muhumu katika tukio hilo kutokana na jinsi wanavyoingiliana na vitu wanvyoshikilia.

Hili ni tukio rasmi la kiserikali ambapo kuna rais mkuu wa nchi ya Kenya; rais William Ruto akiwa amesimama na ripoti maalum pamoja na jaji mkuu Martha Koome na spika wa bunge kuu Moses Wetangula wakiwa na ripoti mkononi. Nyuma yao kuna nembo iliyo na maandishi state of judiciary, the administration of 2025 .

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome, anaonekana akitoa hotuba au tangazo muhimu katika hafla rasmi inayohusiana na masuala ya serikali au haki nchini Kenya kutokana na muktadha ulio hapo. Kuna nembo zilizoonyesha kuwa thibitisho kuwa tukio hili linafanyika nchini Kenya na linahusiana na taasisi ya kiserikali.

Mwanaume mzungu akiwa amevalia kofia ya cowboy na miwani ya jua akitabasamu na kuangalia kamera. Amevalia shati jeusi lenye nembo nyekundu na nyeupe na kaptura ya kaki . Shingo yake ina kamba ya manjano. Yeye yuko mbele ya shabiki wanaoonekana kuwa wenye furaha, wengi wao wakiwa Waafrika wakishangilia. Baadhi yao wamebeba bendera za Kenya na mmoja anainua bendera juu ya kichwa chake.

Hii ni ofisi ya huduma kwa wateja, kuna watu wanne walioonekana uwazi, wawili wamekaa nyuma ya kaunta wakiwahudumia wateja huku wamevalia sare maalum. Wateja wawili wanaonekana, mmoja akihudumia na mwingine ameketi mbali zaidi. Kwenye kaunta kuna huduma mbalimbali ambazo zimetengwa kwa kutumia namba na kuna maandishi ya tofauti kutofautisha kaunta kama NSSF na SHA services .

Hili ni kundi la watu ambao wamekusanyika karibu na meza ndogo nje wakionekana kushirikia katika shughuli fulani ya usajili au kujaza form . Hali inaashiria mazingira ya kijamii au huduma ya umma inayotolewa nje.

Huku ni ndani ya huduma au ofisi zinazopeana huduma ya umma nchini Kenya kwa kuwepo kwa nembo ya huduma Kenya. Kuna mwanamme anayezungumza na mwingine hapo nyuma. Nyuma yao kuna counter za huduma zenye skrini ya kompyuta na vibao vya namba za foleni kama nambari tatu. Pia kuna skrini nyingine kubwa kule inayosema to advertise here ikionyesha nambari ya simu na barua pepe.

Hili ni kundi la wanaume wakiwemo viongozi mashuhuri wa siasa nchini Kenya wakifurahia tukio la michezo au sherehe fulani katika uwanja au ukumbi mkubwa. Kuna Rais William Ruto yupo katikati ya picha. Amevaa fulana ya rangi ya chungwa. Pia kuna Raila Odinga. Ameketi upande wa kulia wa picha. Amevalia kofia nyeupe na nguo nyeupe. Anaonekana kutulia ingawa pia anatazama tukio hilo.

Huyu ni jaji mkuu bi Martha Koome ambaye anaonekana kuwa ameketi kwenye meza na microphone mbili yake, huku nyuma yake kukiwa na bango la The Judicial Service Commission ya Kenya. Anaonekana kuwa katika mkutano na waandishi wa habari au kikao rasmi.

Hawa ni wachezaji wa timu ya mpira wa kikapu ya wanawake wakiwa wameketi au wamesimama karibu na uwanja wa michezo. Wamevalia sare za mpira zenye maandishi KPA na ambayo yanadhibitisha kuwa wao ni sehemu ya timu ya Kenya Ports Authority. Mazingira wako uwanjani wenye viti vya watazamaji. Nyuma ya wachezaji kuna viti na kuna watu wengine kadhaa wakiwa wameketi ambao wanaweza kuwa wanatazamia makochi au wafanyikazi wa timu.

Hili ni kundi la watu walioketi kwenye viti vya kungoja wakiwa wanamsikiliza mwanaume anayesimama mbele yao. Mwanaume huyu anaonekana kuwa anatoa maelezo au kuongoza kikao. Mandhari ya ndani inaonekana kuwa ya ofisi, au sehemu ya huduma kwa wateja, pengine benki, hospitali, au ofisi ya serikali. Viti vimepangwa kwa mstari na mazingira ni safi na nadhifu.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani na nyeupe wakishangilia kwenye uwanja. Kitovu cha picha ni shabiki mmoja aliyepaka rangi mwili mzima huku amevaa kifupi cheupe. Kwenye kifua chake kuna maandishi yaliyoandikwa kwa herufi nyeupe yanayoonekana kusomeka Gor Mahia na diehard since 1968. Huyu ni shabiki mashuhuri wa klabu ya soka ya Gor Mahia.

Huu ni umati wa watu ambao ni watazamaji kwenye tukio la michezo au tamasha. Watu wengi katikati umati wanaonyesha mikono yao juu kwa furaha wakishangilia, na baadhi yao wanashikilia simu zao mikononi kurecord tukio hilo. Wamevaa nguo mbalimbali za kawaida, huku wengine wakiwa wamevaa jezi za timu au rangi zinazofanana na timu. Mandhari ya nyuma inaashiria kuwa ni eneo la nje labda uwanja au sehemu ya kuketi kwa watazamaji.

Huyu ni mwanariadha wa kiume ambaye jina lake ni Kipchirchir linaloonekana kwenye namba yake ya kifua akifanya kuruka mbali au kuruka mara tatu. Mwanariadha huyu amevalia fulana nyekundu isiyo na mikono na kaptura nyeusi. Anaonekana akiwa hewani na mkao wake unaonyesha nguvu na umakini. Kando yake kuna viti visivyowekwa kwenye uwanja. Kuna watu waliosimama na wengine wakiketi wakimtazama.

Huu ni umati mkubwa wa watu ambao wamekusanyika kwenye jukwaa la uwanja au ukumbi wakisherehekea au kuhudhuria tukio kubwa labda mkutano wa kisiasa, tamasha au michezo ilhali wengi wao wakiwa wamevalia mashati zenye rangi nyekundu. Hii inaonekana kama stadium huku wakionekana kuwa ni mashabiki.

Taswira ikiwa ni uwanjani ambapo kuna mwanamke ambaye ameshika skafu nyeupe yenye maandishi Bandari FC. Amevalia pia jezi ya mpira ya rangi ya bluu yenye maandishi Bandari FC mbele yake. Nyuma yake pia kunaonekana watu kadhaa ambao pia wamevalia jezi ya bluu.

Huu ni uzinduzi wa kisheria au rasmi labda wa kituo kipya cha huduma au teknolojia ambapo kundi la wanaume wengi wenyewe wakiwa maafisa muhimu wanajifunza au wanashuhudia utendaji wa mfumo wa kompyuta. Mwanaume mmoja aliyevalia shati leupe na nembo nyekundu iliyokuwa na nembo hapa kifuani anaonekana kusikiza kwa makini.

Hili ni kundi la wanaume ambao wamevalia suti wakiwa wamesimama mbele ya mimbari yenye mbao ya chama cha kisiasa cha ODM. Inaonekana kama mkutano wa waandishi wa habari au tangazo la kisiasa. Katika upande wa nyuma kuna nembo yenye maandishi Chungwa House huku upande wa kulia kukiwa na picha ya Raila Amollo Odinga.

Hii ni sehemu ya huduma kwa wateja labda benki ,ofisi ya serikali au shirika kubwa. Watu wengi wamekaa wakisuburi kuhudumiwa . Upande wa kulia kuna safu za kaunta za wahudumu ambazo zina glasi za ulinzi zinazotenganisha wahudumu na wateja ambazo zimeorodheshwa kwa namba saba, nane zinazoonekana wazi juu ya kaunta mbili. Pia kuna wahudumu ambao wamesimama wakishughilikia wateja hao.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana amevalia kofia mbili; moja kichwani na ingine imemfunika kwenye uso. Kofia hii ambayo zina maandishi nyekundu na mchoro wa jogoo ambao wenye maandishi haya yameandikwa kura kwa Moi na chama cha KANU.

Watu wawili wamesimama kwenye jukwaa mbele ya umati wa watu labda wakati wa sherehe rasmi. Mwanamume upande wa kulia ni rais William Ruto wa Kenya, naye mwanamke upande wa kushoto ni jaji mkuu Martha Koome. Nyuma yao kuna umati wa watu baadhi yao wakiwa wamevalia majoho kama yale ya jaji mkuu ikiashiria kuwa huenda ni maafisa wengine wa mahakama au viongozi. Kuna bendera ndogo ya Kenya inayoonekana upande wa kulia pia.